Tarakillishi hipo juu ya dawati jeupe ikiwa na jarazio macraponi juu ya skrini mazingira haya yanaonyesha mandhari ya elimu uenda ni darasa au chumba cha mafunzo ya kiteknolojia.